Jamii ya wafugaji wanaoishi katika sehemu kame, wamepanga foleni chini ya kivuli ili kupokea chakula cha msaada pamoja na vyandarua vya kujikinga dhidi ya mbu wanaosababisha maradhi kama malaria. Kuna gari lililoleta magunia yaliyojaa bidhaa mbalimbali.